Haya yanaonekana kuwa mazingira ya shule ambapo tunaonyeshwa mlango mmoja wa kidato cha kwanza chekundu ambacho tunaona mlango wao ambao unatumika kufikia darasani, picha hii inaonyesha kuwa mlango umetengenezwa na mbao ambao umetengenezwa kwa dizaini ambayo iliyo bora zaidi na umeekwa ulinzi mkali ambapo kuna loki .